Wakulima waliopo katika eneo mfano wa shamba ama bustani, palipopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao.

Eneo la ndani lililotengenezwa kwa ustadi lenye mkusanyiko wa mashine tofauti pamoja na vitaru ama bustani, zilizopandwa miche midogo iliyoota na kustawi kwa rangi ya kijani kibichi ikiashilia kuwa ni eneo lililotengwa mahususi kwa mashine zinazotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Eneo maalumu lenye mwanga wa hafifu, lenye mkusanyiko wa mabomba yenye rangi nyeupe, yaliyopangwa katika mpangilio maalumu, ikiashiria ya kuwa ni eneo lenye mabomba yanayotumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponi.

Eneo kubwa la wazi mfano wa shamba lililopandwa miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, pamoja na mashine zilizopo au mfano wa magari, ikiakisi kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha viwanda.